Kuna muuguzi anayewafanyia maelezo kina mama walioketia viti wengine wameketi kwenye nyasi kuna nyumba ambayo haijakamilika kando na miti kadhaa na pia kwa milima kwa umbali.

Kuna madawa tofauti tofauti vingine zina mifuniko vya samawati imeekelewa kwenye meza nyekundu, kuna pia stoli ya kijani iliyo kando na mfuko mweusi.

Kuna muuguzi wa kike aliyevalia sare za kazi rasmi. Anamhudumia mgonjwa pia wa kike, anazingirwa na watu wengine kuna meza na pia ukuta.

Mtoto mchanga anadungwa sindano aina ya chanjo, akiwa ameshikwa na mama mwanamke aliyevaa barakoa. Anadungwa na muuguzi wa kike.

Kuna madawa ya chanjo ya measles, mumps na rubella zilizowekewa ju ya meza nyeupe na pia kando waona sanduku ya za dawa hizi.

Kuna muuguzi anayempatia mtoto mchanga chanjo aliyeshikwa na mwanamke amevaa kofia nyekundu, kando kuna dawa ya kufuta mikono na meza ya brown .

Kuna watu wawili wanaosafisha au kua vini vya maradhi kwenye viti, meza na kuta za jumba hili, wamevalia sare za kujikinga.

Kuna machela kadhaa zilizoekezwa na zote ziko na mito, kuna muuguzi anayetandika vitanda vile. Pia kuna televisheni iliyoko kando ndani ya hema.

Mwanamke mjamzito, aliyelalia mkeka wa mbao anafanyiwa uchunguzi au utafiti na mkunga au muuguzi wa kike. Amejifunika leso na kuvalia kofia.

Kuna chanjo aina mbili, moja ni ya ugonjwa wa yellow fever , kuna sindano pia na barakoa zilizoko kwa sakafu ya samawati.

Hili duka linauza viungo pia dawa za kienyeji, asali na picha za michoro na kuna meza mbili na ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Kuna mtu aliyekazini amevalia aproni ya kijani, anaweka sabuni mikononi mwake akiwa tayari kuosha mikono yake. Amezingirwa na nyumba za paa nyekundu.

Kuna vitamini vya madini ya chuma inayoongeza damu na pia kusaidia seli nyeupe za damu kuongezeka na pia zinapatia mtu nguvu.

Kuna wahudumu wawili wa hospitali waliovalia barakoa wanampima presha mgonjwa mmoja aliyevalia shati ya kijani, kuna kabati ambayo iko na makaratasi juu yake.

Kuna mhudumu wa afya ambaye anamdunga mwanaume mwingine sindano. Amevaa barakoa, na pia wako chini ya jumba 𝑛𝑎 iliyozungukwa na miti kadhaa.

Hii ni chanjo ya ugonjwa wa rubela, mum𝑝s na measles . Pia kuna sindano iliowekezwa kando na pamba ya kufuta damu.

Kuna watoto kadhaa walio ndani ya kiamizi au kiangulio. Mmoja ako karibu na mzazi wake wa kike, ndani ya hospitali. Kuna kuta nyeupe na kijani.

Kuna watu wanaotembea kwenye mafuriko, kuna mbuzi watatu waliyoshikwa na mtoto mdogo na waya za stima zinazopita kutoka kwa nyumba moja mpaka nyingine.

Wanawake wawili wanatumia makarai kuchota maji ya mafuriko, yaliyoingia kwenye boma, katika karibu na geti la samawati kuna pia nyasi na jumba lingine kando.

Kuna mwanamke anayezima moto ulioko kwa ndoo, kutumia kizima moto. Pia amezingirwa na kuta la nyasi na kuna miti kadhaa iliyozingira uwanja huo.

Kuna mhudumu wa afya aliye mahabarani anamshughulikia mtoto mdogo aliyevaa shati nyekundu kuna ndoo ya manjano, kitanda na ukuta wa kijani.

Kuna ajali iliyofanyika kati ya lori la kubeba mafuta na gari zingine. Kuna watu ambao wamesimama kando wanachukua picha ya ajali ile. Kuna pia waya za stima na miti kadhaa.

Kuna mama mmoja anayeshughulikia mtoto akiwa kwenye kitanda cha watoto, kuna kiti nyuma yake na mashine ya kupimia pressure .

Kuna mtu ambaye yuwaonekana ni kama daktari wa mifugo, anatibu ngombe na ngombe wengine wanaonekana wako kando ni kama pia hapa ni zizi la ngombe. Daktari huyu amevalia nguo za kujikinga.

Kuna daktari wa hospitali ya watoto ya getrudes anayehudumia mtoto wa kike, amevalia nguo au koti nyeupe na miwani, pia amezingirwa na mafaili ya wagonjwa.

Kuna mto wa mafuriko uliyo haribu jumba za vibanda. Pia mtaa huu na nyumba za, mabati zingine za mbao, na zingine za mawe, zingine za ghorofa, zingine za chini. Kuna watu wanaokota chini.

Kuna mhudumu wa hospitali ambaye anamhudumia mgonjwa mchanga aliye ndani ya kitanmizi. Pia kuna vitu vya kuoshea mkono na televisheni nyuma yake.

Gavana wa kisumu Anyang' Nyong'o yuko kwenye hospitali imeonekana ni ya watoto wachanga, yuko hapo na watu watatu lakini amemtembelea mgonjwa ni mdogo.

Kuna wauguzi na madaktari wanaowahudumia wagonjwa kwenye ukumbi, kuna viti, kuna meza na wote wamevalia barakoa.

Kuna muuguzi anayemdunga mwanamke wa kimaasai kwenye mkono wa kushoto. Pia kuna friji za kuekea dawa. Ukuta umepakwa rangi ya samawati.

Kuna madaktari wawili wa meno ambao wanaonekana kwenye shughuli ya kumtibu mgonjwa wa kike anayemulikwa ndani ya mdomo wake. Daktari hao wamevaa nguo zao za kujikinga kuna pia barakoa.

Kuna wauguzi wawili wanaohudumia watoto wachanga walio ndani ya vitamizi huku taa zimepakwa rangi ya waridi. Pia kuna cheti za kuashiria magonjwa tofauti tofauti.

Wanafunzi wamepanga foleni wakingonja kunywa maji kwenye maji masafi yaliyo kwenye tanki, wamesimamiwa na mwalimu wao wa kike. Wanafunzi ni watatu na pia pale chini kuna maji yaliyo mwagika, nafikiri kwa njia maji yanamwagika saana.

Kuna mwanamke aliyevalia barakoa na anayeosha mikono yake kwenye tangi la ufadhili wa UNICEF na mtoto aliye nafkiri anangoja kunawa mikono na mtu na watoto kadhaa pale kando na kibanda nafkiri kinachoonekana kama ni cha vyakula.

Ndani mwa gari la ambulensi, kuna kitanda cha mgonjwa kipimo cha pressure , madawa tofauti tofauti kuna gari pia limeegeshwa kando ya ambulensi hii.

Kuna mhudumu wa afya aliyevalia barakoa anampatia mtoto chanjo aliyeshikwa na mzazi, kuna watu wengine wanaotazama shughuli hii.

Kuna watu kadha, mmoja aliyevalia koti nyeupe na barakoa anawaelezea wenzake. Wamezingirwa na maboxi ya madawa na kuna kibango cha UNICEF.